Watu waliovalia barakoa wameketi, wakinakili maelezo muhimu kwenye daftari katika darasa la elimu ya watu wazima. Na hivyo kuwasaidia watu wazima kujiendeleza kielimu huku wakizingatia tahadhari za kiafya.

Mwanaume mmoja anaelezea kwa umakini mbele ya kundi la watu waliomsikiliza, hii inachochea mawasiliano bora na kukuza maarifa kwa watu wazima kupitia mijadala ya wazi.

Wanawake wawili wameketi huku wakijadiliana jambo muhimu darasani huku wakionyeshana katika nakala zilizo na picha hii inaangazia mchakato wa kujifunza na kubadilishana maarifa kati ya watu wazima katika darasa.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi watu wazima kwa umakini. Hii inaangazia umuhimu wa elimu endelevu kwa watu wazima ili kuongeza maarifa na ujuzi.

Katika chumba cha darasa watu wazima wanajifunza kwa umakini kuhusu kifaa cha umeme. Hii huongeza uwezo wa kutumia teknolojia kwa ufanisi na kuzuia ajali na hivyo kumuongezea ujuzi wa matumizi salama ya vifaa hivyo.

Wanawake wa kimasai wanamshangilia mwenzao aliyeshona kwa ustadi mkubwa katika kikundi chao, hii inakuza mshikamano wa kijamii na uhamisishaji wa elimu ya watu wazima miongoni mwa jamii za asili.

Mwanamke mmoja anaingia katika jengo lenye michoro na picha mbalimbali ya midoli nje; hii inaangazia mazingira yenye mvuto na yanayofaa kwa watoto, yakionyesha huduma yenye ubunifu.

Katika chumba cha darasa, mwalimu wa kike anatoa maelezo kwa makini akitumia ubao kuandika nakala muhimu. Hii huimarisha ufahamu wa wanafunzi na kuendeleza stadi za kufikiri.

Mwalimu wa makamo amesimama mbele ya ubao ulioandikwa, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa umakini mkubwa hii inaangazia mazingira ya kujifunza ambapo mwalimu huongoza na wanafunzi kushiriki kwa umakini.

Nakala mbalimbali na mafaili yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kabati la shule ya msingi. Hii inaangazia usimamizi mzuri wa nyaraka muhimu za elimu kwa urahisi wa upatikanaji.

Mtihani wa hesabu umesahihishwa vema, na hivyo kuangazia maendeleo ya mwanafunzi katika somo hilo, na kuleta umuhimu wa tathimini sahihi wa kuweza kujua uwezo wa wanafunzi.

Vitabu vyenye picha na maandishi, vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya kabati la darasa na hivyo kuwasaidia wanafunzi kuvifahamu kwa urahisi na kuchochea hamasa ya kujifunza.

Katika eneo la senyenge masweta yameanikwa kwa mpangilio mzuri karibu na majengo ya shule ya sekondari, hii inabainisha usafi na utunzaji wa vifaa vya shule jambo linaloongeza nidhamu na utunzaji mzuri wa mali za shule.

Chumba cha maabara kimeandaliwa kwa vifaa vya kisasa ili kuwasaidia wanafunzi katika mafunzo ya vitendo. Hii inaangazia umuhimu wa maabara katika kukuza uelewa wa masomo ya sayansi kwa njia ya vitendo.

Katika chumba cha bweni vitanda vimewekwa sambamba na meza na viti ili kuwasaidia wanafunzi katika masomo yao, hii inasisitiza umuhimu wa mazingira mazuri ya kujifunzia kwa mafanikio ya wanafunzi.

Mwalimu wa kike anapokea vitabu vilivyogawiwa na mwanaume mmoja kwa ajili ya somo shuleni. Hii inaangazia usimamizi mzuri wa vifaa vya elimu, ili kusaidia mchakato wa kufundisha na kujifunza.

Walimu wamekusanyika wakisubiri mwenzao afungue mtihani rasmi kabla ya kuanza kusimamia, hii husaidia udhibiti wa uhalifu wa mitihani na kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa mpangilio.

Katika chumba cha masomo mwalimu wa makamo anafundisha kwa bidii huku wanafunzi wanamsikiliza kwa umakini mkubwa, hii inasisitiza umuhimu wa ushirikiano na umakini katika mchakato wa elimu ya juu.

Wanafunzi waliovalia barakoa wameketi kwa umakini darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele. Kuvaa barakoa kunalinda afya ya wanafunzi na walimu katika mazingira ya masomo.

Wanafunzi wanafanya mtihani kwa utulivu ndani ya jengo kubwa huku mwalimu wao akiwasimamia, hii hukuza nidhamu na kuimarisha uwezo wa kujieleza kwa uhuru katika mazingira ya kitaaluma.

Mwalimu kijana, amesimama mbele ya ubao akielezea somo kwa umakini mkubwa darasani, huku wanafunzi walioketi wakimsikiliza kwa umakini. Hii inadhihirisha umuhimu wa mawasiliano mazuri, kati ya mwalimu na mwanafunzi katika mazingira ya elimu ya juu.

Wanafunzi wawili wapo katika chumba cha darasa wakitumia tarakishi zao kwa umakini; kutumia tarakishi kunawasaidia wanafunzi kuandika haraka na kwa usahihi katika masomo yao.

Ndani ya chumba kikubwa mwalimu wa kike anafundisha kwa bidii, huku wanafunzi walioketi wakifuatilia kwa umakini. Hii inasisitiza mchango wa walimu wenye hari na usikivu wa wanafunzi, katika kukuza elimu bora ya juu.

Mwalimu mkuu ameketi kwa tabasamu ndani ya ofisi yake, hii inaangazia hali ya furaha na utulivu wa mwalimu mkuu, mbayo huweza kuhamasisha mazingira mazuri ya kazi katika ofisi yake.

Katika darasa la chuo kikuu wanafunzi wanapata mafunzo ya kunyoa chini ya ushauri wa wataalamu wenye uzoefu, hii inasisitiza na kuleta mchango wa mafunzo ya vitendo katika kuandaa wataalamu wa sekta mbalimbali.

Katika chumba cha darasa, mwalimu anaelekeza wanafunzi kwa kutumia kifaa cha kuonyesha maandiko kwa uwazi. Hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika kuboresha ufundishaji wa elimu ya juu.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya ubao akifundisha, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa umakini katika chumba cha darasa. Hii inaangazia mazingira ya kujifunzia, yenye utulivu na hamasa, ambayo huchochea mafanikio ya elimu.

Wanafunzi wengi wameketi mezani ndani ya chumba cha masomo wakiwa na tarakishi zao wakijisomea kwa umakini. Hii inaangazia matumizi ya teknolojia katika kujifunza kwa kiwango cha juu cha elimu.

Wanafunzi wameketi kwenye meza ya kijani wakijadiliana kwa furaha, huku wakitumia tarakishi mpakato na vifaa vingine vya kujifunzia, hii inasisitiza umuhimu wa kujifunza kwa ushirikiano mazingira rafiki ya chuo kikuu.

Mwalimu anafundisha kwa umakini akiwa anatumia kifaa cha kisasa, kinacho onesha nakala ukutani na hivyo husisitiza matumizi ya teknolojia katika kuboresha ufundishaji wa elimu ya juu.

Mwanafunzi mmoja anafanya mazoezi ya vitendo huku wenzake wakiangalia kwa makini, hii inaangazia umuhimu wa mafunzo ya vitendo katika kukuza ujuzi wa kitaaluma.

Katika darasa la ufundi wanafunzi wanapima vifaa vya umeme kwa uangalifu mkubwa. Mazoezi haya huongeza ujuzi wa kitaalamu na kuimarisha uwezo wa kutatua matatizo na vifaa vya umeme.

Mzungu wa kike anawaelekeza wanafunzi kwa umakini kuhusu matumizi ya kifaa cha umeme katika darasa la mafunzo ya ufundi, na hivyo kusaidia kuongeza uelewa wa teknolojia miongoni mwa wanafunzi wa masuala ya ufundi.

Wanafunzi wengi wamevalia vifaa maalumu vya kujilinda wakiwa ndani ya jengo linalojengwa, vifaa vya kujilinda vinahakikisha usalama wa wanafunzi wakati wa mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi wana andaa mbao kwa ustadi katika darasa za mafunzo ya ufundi, hii inaangazia umuhimu wa mafunzo ya vitendo katika kukuza ujuzi wa kitaalamu.

Wanafunzi wapo ndani ya chumba cha mafunzo wakitumia tarakishi mpakato kujifunza kwa vitendo, hii inaangazia umuhimu wa teknolojia katika kuimarisha elimu ya ufundi na mafunzo ya vitendo.

Kwa kutumia kifaa maalumu, wanafunzi wanatekeleza vipimo vya umeme kwa uangalifu kama sehemu ya mafunzo ya kiufundi, na hivyo kusisitiza umuhimu wa mafunzo ya vitendo katika kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kitaalamu na kazi.

Wanafunzi wanaelezea kwa kina kazi za mradi wao katika mafunzo ya kiufundi. Hivyo inaboresha uelewa wa taaluma za kiufundi na kuhamasisha mazoezi ya vitendo katika elimu ya ufundi.

Katika chumba cha darasa wanafunzi wameketi huku wakijifunza kwa umakini katika masomo ya ufundi, hii huimarisha ujuzi wa kitaalamu na kuongeza fursa zao za kupata ajira.

Katika maabara ya elimu ya ufundi mwanafunzi anaonesha kifaa cha kuokoa nishati kwa umakini, mafunzo haya hujenga mafunzo ya kiteknolojia na kuhimiza matumizi bora ya rasilimali kama vile umeme.

Wanafunzi wanafanya mtihani kwa kutumia tarakishi za mezani huku mwalimu akiwatazama kwa umakini. Hii inaangazia umuhimu wa mafunzo ya vitendo na usimamizi katika elimu ya ufundi.

Wanaume watatu wakiwa wamevalia barakoa wanashuhudia mwanaume akifanya kazi ya upigaji rangi kwa umakini. Hii inaangazia mazingira ya mafunzo ya kitaalamu kwa kufuata taratibu za usalama kazini.